Madaktari wawili wa meno wa kike na wa kiume wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda akiwa anapanua mdomo daktari wa kiume akimchunguza na yule wa kike akimsaidia kushika taa na kumulikia

Daktari wa meno aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu, akiwa anakagua kinywa cha mgonjwa aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa; daktari anammulika kuangalia tatizo ni nini.

Madaktari wawili wa meno wa jinsia ya kiume wakiwa wamevaa barakoa na makoti marefu, ambapo wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike aliyelala juu ya kitanda akiwa amepanua kinywa na daktari akiwa anatumia vifaa maalumu kumuangalia.

Daktari wa meno wa jinsia ya kike aliyevaa kofia kichwani, barakoa pamoja na miwani ya lenzi, akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike aliyelala juu ya kitanda akiwa amefungua kinywa.

Madaktari wawili wa meno waliovaa barakoa, kofia pamoja na mavazi ya rangi ya bluu, wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda akiwa amepanua kinywa akichomwa sindano.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wanafanya shughuli ya kupanda miche midogo ya miti, wote kwa pamoja wakiwa wameweka mikono wameizungushia pembezoni mwa mche huo, kumaanisha kuwa wana umoja.

Mazingira hatarishi kwa binadamu kuishi kwani kuna maji yaliyotuama ambayo yanasababisha mmomonyoko wa udongo, pia huweza eneza magonjwa mbalimbali pia kukiwa na nyumba zenye mabati yaliyochakaa mno.

Mwalimu pamoja na wanafunzi wakiwa katika eneo lenye uwazi ulio na nyasi fupi za rangi ya kijani, akiwa anawafundisha au kuwapa elimu kuhusu upandaji wa miti, ambapo wanafunzi hao wanafanya vitendo vya kupanda miti.

Mazingira hatarishi yenye maji mengi na machafu, yanayopita kwa spidi kali, kukiwa na mdada aliyedumbukia kwenye maji hayo, akiwa anapewa msaada na watu waliopo katika kibaraza kidogo kwa kumvuta.

Mfanyakazi akiwa katika chumba cha hospitali akifanya usafi, kwa kutandika vitanda ambavyo hulazwa wagonjwa, pembeni kukiwa na kompyuta ambayo inatumika kupima mapigo ya moyo ya mgonjwa, pamoja na makabati madogo ya kuhifadhia vitu mbalimbali.

Kijana wa kiume akiwa katika mazingira ya hospitali akifanyiwa vipimo mbalimbali kama vile kupimwa joto, akimulikwa na kifaa maalumu kichwani, pia akipimwa presha kwa kutumia mashine ambayo imefungwa kwenye mkono wa kushoto.

Watu wa jinsia na rika tofauti wakiwa wameketi katika mabenchi ya hospitali, wakiwa wanasubiri kuitwa majina na daktari aliyevaa koti refu la rangi jeupe ili kwenda kufanyiwa matibabu mbalimbali.

Daktari wa kike aliyeva koti refu leupe, linalofika usawa wa magoti akiwa anapima mapigo ya moyo wa kiume aliyeketi kwenye kiti na kusikiliza kwa masikioni.

Muugozi wa afya aliyebobea katika magonjwa ya masuala ya watoto akiwa amembeba mtoto mchanga aliyefunikwa mashuka mengi ili asipatwe na baridi, ambapo anaelekea kulazwa katika kitanda kilichopo ndani ya chumba cha hospitali hiyo.

Kundi la wamama pamoja na watoto wao wadogo wakiwa wamejikusanya katika sehemu moja , na kupewa misaada mbalimbali kama vile kupewa maziwa katika vikombe ambayo watoto hao hunywa.

Mtoto mdogo akiwa amening'inizwa katika kifaa ambacho kinatumika kupima uzani, ambapo yupo kiliniki ya wamama wakiangaliwa maendeleo ya ukuaji wa mtoto huyo.

Dawa ya asili au ya kienyeji ambayo imehifadhiwa katika kichupa kidogo cha rangi nyeusi, ikiwa na maandishi yanayoonesha jina la dawa hiyo, pamoja na magonjwa inayotibu au namna ya kutumia.

Uandaaji wa dawa za asili kwa kutumia malimao na tangawizi, ambapo malimao hayo yamekamuliwa maji yake kwenye kikombe kidogo kilichopo juu ya kisahani. Pia, kukiwa na bakuli la kutwangia tangawizi ambazo hutumika kama dawa za matibabu za magonjwa ya binadamu.

Mche wa alovera ambao ina mwiba midogo midogo unaotumika kama dawa ya asili, pale mtu anapotafuna au kuweka kwenye kidonda, pia inatumika kutibu magonjwa mbalimbali ya ngozi.

Vitunguu saumu vikiwa vimekusanywa sehemu moja ambavyo vinapunje ndogo vilivyo na maganda ya rangi nyeupe, vitunguu hivyo hutumika kama dawa ya asili kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Mimea ambayo imestawi na kutoa majani ya rangi ya kijani pamoja na maua, ambayo huandaliwa vizuri na kutumika kama dawa ya kienyeji kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Vitu mbalimbali vikiwa vimehifadhiwa katika mabakuli, ambavyo hutumika kuandaa dawa ya kienyeji inayotibu magonjwa mbalimbali; vitu hivyo ni kama: magome ya miti, mbegu za mazao, matunda, majani, mizizi, na kadhalika.